Eneo lenye majengo makubwa ya chuma na mabomba mengi. Kuna mitambo ya chuma imesimama na mabomba marefu yanapita au kuna kule yakionyesha miundo mbinu tata. Barabara chini inaonekana kama ardhi tupu au njia chafu na kwa mbali kuna mashine ya kuchimba au tinga tinga inayoonekana kufanya kazi.

Kituo kikubwa cha umeme chenye nguzo nyingi za chuma au nyaya za umeme zilizongunishwa, kuna viboreshaji vya umeme na vifaa vingine vya kudhibiti mkondo wa umeme. Chini, kuna njia za saruji zinazopita katikati ya kifusi cha mawe, na jengo ndogo lenye paa la kijani linaonekana upande wa kushoto. Anga lina mawingu, likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Kituo kikubwa cha umeme. Kuna miundo mingi ya chuma mirefu yenye nyaya nyingi za umeme zilizotanda angani. Ardhi chini imefunikwa na changarawe na kuna njia safi ya kutembea. Bendera mbili zinapepea karibu na kituo hicho. Anga ni safi na buluu kabisa ikionyesha hali ya hewa nzuri. Kituo hiki kinaonekana kuwa kikubwa na cha kisasa.

Kituo kikubwa cha umeme chenye nguzo ndefu za chuma na nyaya nyingi za umeme zinazo pita. Anga ni bluu safi likiwa na mawingu meupe machache. Kituo hiki kimejengwa katika eneo wazi na baadhi ya milima inaonekana kwa mbali.

Kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme au mitambo ya viwandani. Kuna mabomba makubwa ya chuma yanayongaa yakipanda juu na chini na miundo mingine ya chuma. Moshi au mvuke unateleza kutoka chini na kuna bara bara iliyo na alama za tafiki. Jua linawaka kidogo kwenye taa ya barabarani na anga lina mawingu.

Nguzo ndefu za umeme zikiwa zimesimama dhidi ya anga lenye rangi la machweo, likiwa na mawingu machache. Chini yake kuna waya nyingi za umeme, ua wa waya na gari lililopaki, juu kushoto kuna nembo ya wizara ya nishati na petroli ya jamuhuri ya Kenya.

Minara mikubwa ya kusafirisha umeme inayopita juu ya miti na vichaka. Minara imetengenezwa kwa chuma na kamba nyingi za umeme zinaonekana zikivuka anga. Kuna mwangaza wa jua jingi unaoipa picha rangi ya dhahabu na buluu hafifu.

Nguzo ndefu za umeme zikiwa zimesimama kwenye shamba kubwa lenye nyasi. Waya nyingi za umeme zimeunganishwa kwenye nguzo hizo zikinyoosha kuelekea mbali. Kwa mbali milima inaonekana, na lori linaonekana likipita kwenye barabara ya vumbi. Anga lina mawingu meupe meupe na buluu.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme ukiwa na jengo kuu na miundo mingi inayotoa moshi mweupe pande zote mbili. Kuna mitandao ya mabomba na nyaya za umeme zinazoelekea kwenye nguzo za umeme. Mandhari ya jirani yana milima na mimea na anga linaonekana kuwa tulivu.

Kituo cha kupoza umeme chenye transfoma kubwa na nguzo za umeme. Kuna mafundi wawili, mmoja akiwa chini na mwingine kwenye jukwaa refu la kuinua, wakifanya kazi kwenye vifaa hivyo. Anga lina mawingu na jua linachomoza nyuma ya miundo ya umeme.

Nyaya kubwa za umeme zinazopita juu ya ardhi tambarare yenye nyasi. Chini ya anga safi ya bluu. Nguzo kubwa za nyuma zinabeba nyaya hizo zikionyesha miundombinu ya kusambaza umeme. Kuna mti mmoja umesimama peke yake upande wa kushoto na barabara ndogo ya udongo inapita katikati ya nyasi.

Mbweha aliyesimama katikati la nyasi ndefu na maua madogo madogo. Rangi ya mbweha ni kahawia, nyeusi na nyeupe. Nyuma yake na pembeni kuna nyasi nyingi za kijani kibichi. Anaonekana akiangalia upande wa kulia akiwa macho na makini na mazingira yake. Picha inaonyesha wanyama pori wakiwa katika makazi yao ya asili.

Mazingira ya asili yaliyojaa utulivu. Maji ya kahawia yamejaa mamba kadhaa, baadhi yao wakiwa wamejitokeza na kuonekana wazi, huku wengine wakibaki wamejificha ndani ya maji. Upande wa kushoto wa picha ardhi imejawa na mawe makubwa yaliyopangwa kwa namna ya asili, na mimea midogo midogo iliyostawi pembezoni mwa maji. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu ikionyesha utulivu wa wanyamapori katika makazi yao.

Eneo pana la wazi lenye nyasi fupi likiwa na miti mingi mirefu yenye matawi yaliyotanda. Kwa mbali, kuna majengo kadhaa yanayoonekana kama nyumba au makazi yaliyozungukwa na miti mingine. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo ikionyesha hali ya hewa tulivu ni kama mandhari ya asili labda bustani au eneo la mapumziko.

Rundo kubwa la taka hasa plastiki zilizotupwa ovyo kwenye eneo wazi. Taka hizi zimefunika ardhi yote zikiwa na rangi mbalimbali kama vile buluu, nyeupe na kijivu. Mbali kidogo kuna miti michache na majengo yanaonekana yakionyesha kuwa taka hizi ziko karibu na makazi ya watu. Anga lina mawingu mazito likionyesha hali ya hewa lenye kutatanisha.

Eneo la taka nyingi lililojaa uchafu na vitu vilivyotupwa. Mwanaume mmoja amevaa kofia na nguo za kawaida, na inaonekana akikusanya au kuchambua taka. Kwa mbali, kuna vibanda vidogo vinavyoashiria makazi duni na watu wengine wanaonekana wakitembea mle.

Punda wawili wamesimama kwenye nyasi waki gusa vichwa vyao. Nyuma yao kuna jiji lenye majengo marefu yanayo ng'aa chini ya anga la mawingu na milima. Ni taswira mzuri inaonyesha mazingira ya wanyama pori na maendeleobya mji kwa pamoja.

Njia ya udongo inayopita katikati ya miti mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo la misitu au bustani. Kwa mbali, kuna watu wakitembea kwenye njia hiyo. Pia, kuna bango ambalo lililotundikwa kwenye mti ikionyesha jina ya mahali hapo, linaonekana ni mahali pa amani na asili.

Maporomoko ya maji yakiteremka juu ya miamba mikubwa. Jua linaonekana likipenya kupitia miti, likiangaza maji yanayoporomoka. Kuna mimea mingi ya kijani kibichi, na miti mirefu inayozunguka eneo hilo. Inaonekana ni mahali pazuri na pa asili na penye utulivu.

Lori kubwa lililopakia milima mikubwa ya mifuko iliyojaa chupa za plastiki na taka nyingine. Watu wawili wako juu ya mzigo huo mmoja akishusha taka chini, inaonekana kama shughuli ya kukusanya na kusafirisha taka za plastiki kwa ajili ya kuchakata upya. Nyuma kuna majengo na mandhari ya nje.

Makazi duni yaliyoathiriwa na mafuriko. Kuna mto uliopasuka kingo zake ukipeleka uchafu na takataka. Kando ya mto kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na matope. Mtu mmoja anaonekana akisimama karibu na maji yale machafu.

Kundi la tembo wakitembea karibu na gari la watalii kwenye njia ya udongo. Tembo mmoja mkubwa yuko karibu na gari akifwatwa na tembo wadogo wawili. Kushoto kuna maji yaliyotuwama na nyuma kuna tambarare kubwa na anga ya buluu yenye mawingu meupe, inaonekana kama madhari ya safari katika hifadhi ya wanyama pori.

Mazingira ya makazi duni ambapo kuna mto mdogo wenye mferejiuliojaa taka na uchafu mwingi. Pande za mto zimejaa rundo la udongo na takataka. Kando ya mto kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine vikionyesha hali ya maisha duni. Mbwa mmoja amelala chini upande wa kulia akiangalia mto. Anga linaonekana kuwa na mawingu.

Mwanamke akifua nje karibu na ukuta uliotengenezwa kwa mabati ya kutu. Ameinama akitumia maji kutoka kwenye bomba lililowekwa ukutani. Kuna mabakuli mbalimbali ya plastiki nyekundu, zambarau, kijani kibichi na buluu baadhi yakiwa na nguo ndani. Sakafu ni ya tope na inaonekana kuwa na unyevunyevu.

Kundi kubwa la watu wa kabila fulani, wengi wao wakiwa wamevalia shanga zenye rangi nyekundu, njano na bluu shingoni pamoja na mavazi ya kitamaduni. Wanaume wengine wameshika fimbo ndefu, baadhi yao wametabasamu na wengine wana sura za utulivu. Inaonekana kama seherehe au mkusanyiko wa kitamaduni.

Mwanaume aliye simama mbele ya kibanda cha kitamaduni kilichoezekwa kwa nyasi chenye kuta za udongo amevaa fulana ya kahawia na suruali nyeupe na mikono yake imenyoshwa pembeni kana kwamba anakaribisha. Nyuma ya kibanda kuna miti mirefu ikionyesha mazingira ya asili. Ni taswira inayoashiria utamaduni na uridhi.

Nyati wawili wako wamesimama ndani ya maji machafu, mmoja wanatazama moja kwa moja kwenye kamera akiwa na pembe zilizopinda. Nyuma yao kuna barabara ya udongo na mimea mingi. Anga lina mawingu meupe, inaonekana ni eneo la mbuga ya wanyama au hifadhi ya asili.

Mwanaume akiwa amebeba ndoo na mfuko mkubwa mkongoni, ametembea kwenye eneo lenye matope na uchafu mwingi, likionyesha hali duni ya maisha. Nyumba zilizo nyuma yake zimejengwa kwa mabati yaliyochakaa na, baadhi ya nguo zimetundikwa nje. Mazingira yanaonekana yameathirika na mvua au unyevunyevu.

Twiga wawili wakitembea kwenye nyasi ndefu wakiwa na majengo marefu ya jiji nyuma yao, twiga mmoja yuko mbele zaidi na mrefu, mwingine yuko nyuma kidogo na mdogo, ni picha inayoonyesha uzuri wa wanyama pori katikati ya maendeleo ya miji.

Mitaro mirefu na mipana iliyochimbwa ardhini yenye udongo mwingi na matope. Ndani ya mitaro hio kuna mabomba ya maji au ya taka yaliyolala. Watu kadhaa wakiwemo wafanyakazi waliovalia sare za rangi ya chungwa na kofia ngumu wanaonekana wakifanya kazi ndani ya mtaro na pembeni yake. Nyumba za mbati na kuta za zege zinaonekana nyuma yake.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake wakifanya shughuli mbalimbali nje chini ya kivuli cha paa. Baadhi yao wanaonekana wakiwa wamekusanyika karibu na beseni na ndoo huenda wakifua au kuosha vitu. Nguo zilizofuliwa zimetundikwa kukauka kwenye kamba au sehemu nyingine. Eneo hilo linaonekana kuwa na unyevu au matope.

Twiga mkubwa akiwa karibu na mwanadamu. Twiga huyo anaonekana wazi na shingo yake ndefu yenye madoa meusi na kahawia. Upande wa kulia, kuna mwanaume ambaye anaonekana akiwa karibu na ua wa chuma. Kwa mbali, twiga mwingine anaonekana akitembea kwenye udongo mwekundu. Nyuma yao kuna miti mingi na majengo kadhaa.

Bomba kubwa jeusi likivuka mkondo mdogo wa maji ya kahawia . Yanaonekana kama mto mdogo . Pembeni kuna mimea na ardhi yenye udongo. Nyuma kuna jengo lenye paa la buluu, likionyesha eneo la makazi . Inaweza kuwa bomba la maji au maji taka.

Simba jike amekaa katikati ya nyasi ndefu zilizokauka au zenye rangi ya kahawia na kijani, anaangalia upande wa kulia, akiwa macho na makini. Nyumba yake kuna eneo la wazi la milima vilima, anga linaonekana kuwa buluu safi.

Tumbili aliyeketi chini ya mti akitazama upande ana manyoya ya kijivu thurugi na sehemu ya kifua chake ni nyeupe au rangi ya kahawia nyepesi anazungukwa na mimmea na majani kuashiria yuko msituni au porini mwangaza wa jua unaangukia tumbili huyo na sehemu ya mandhari ya nyuma.

Siwa ndogo lenye chemichemi ya maji katikati, kando ya siwa kuna nyasi mbichi na miti nyuma kuna majengo marefu, yakionyesha kuwa eneo hili lipo mjini au karibu na mji. Angaa lina mawingu meupe meupe, inaonekana kama bustani ya umma au eneo la burundani.

Kundi la watu tisa, baadhi yao wamepamba shingo zao kwa shanga nyingi na wawili wamevalia miwani ya jua, wengine wamevalia vitambaa vichwani, wanaonekana wakiwa katika eneo la wazi, labda kijijini na mimea na miti inawaonekania nyuma yao, wote wamekaa na kusimama, wakitabasamu, wakionyesha urafiki na utamaduni.

Rundo la mapomba ya blue yaliyopangwa kwa uangalifu katikati ya mapomba hayo, mwanga unachomoza na kuunda umbo la kipekee picha unaonyesha muundo na mpangilio mzuri.

Kundi la twiga wakitembea kwenye nyasi ndefu chini ya anga la buluu. Twiga hawa wana rangi tofauti za madoa yao. Wanatembea taratibu baadhi ya kila nyasi wengine wakitazama mbele.

Njia ya udongo inayopita katikati ya miti mirefu na mimea mingine ya kijani kibichi, upande wa kushoto na kulia wa njia kuna bustani lililotunzwa vizuri. Kwa mbali kuna nyumba ndogo au jengo lililofichwa kati ya miti, anga linaonekana kuwa safi.

Watu wawili wakiendesha baiskeli kwenye barabara yenye lami. Wote wamevaa kofia ya kujikinga na nguo za michezo. Barabara inapita katikati ya mandhari ya milima yenye vichaka na nyasi . Anga ni buluu safi ikionyesha hali ya hewa safi kwa ajili ya michezo.

Bwawa lenye daraja juu yake. Maji mengi ya kahawia yanatiririka kwa kasi kutoka chini ya daraja yakitengeneza maporomoko madogo na mawimbi makubwa. Kwenye ukingo wa bwawa kuna miti mirefu na kijani kibichi. Anga lina mawingu meupe na buluu.

Kifaru mchanga akishushwa kwenye gari la wanyamapori. Wafanyakazi kadhaa wa wanyamapori wakiwa wamevalia sare za kijani wanashughulika na kifaru huyo. Mmoja wa wafanyakazi anaonekana akishika kamba au kifaa fulani kando ya kifaru huku wengine wawili ndani ya gari wakisaidia.

Kundi la pundamilia wengi wakiwa wanejipanga kando ya maji na kunywa. Pia nyeusi na nyeupe inaonekana wazi. Nyuma yao kuna nyasi fupi za kijani kibichi. Maji yanaonekana yametukis yakionyesha amani.

Sanamu tatu za wanaume zilizotengenezwa kwa chuma. Sanamu ya katikati ni refu zaidi ikionyesha mwanajeshi aliyesimama wima akishika bunduki. Sanamu zingine mbili ziko pembeni zikiwa zimevalia mavazi tofauti. Nyuma ya sanamu kuna jengo refu lenye nguzo na madirisha.

Mwanaume aliye keti kwenye mkokoteni uliojaa mitungi na madumo ya maji yenye rangi tofauti kama vile manjano, buluu na meupe. Mitungi mingine ni manjano inayoonekana mbele upande wa kushoto. Mwanaume huyo amevaa nguo nyeusi na suruali ya rangi nyepesi. Nyuma yake kuna barabara na vichaka, huku anga likionekana likiwa na mawingu kidogo.

Watu watatu wakiwa katika eneo la mlima au kilima. Mwanamke aliye katikati anaonekana akiwa amechoka akiwa ameinama na kushikilia kitu. Wanaume wawili wamesimama karibu naye, wote wakiwa wamevaa nguo za michezo na mabegi migongoni. Nyuma yao kuna mandhari ya milima na mashamba. Kwa mbali, nguzo za upepo zinaonekana.

Paa anayefanana na swara na akitembea kwenye ardhi kavu ana rangi ya kahawia nyepesi na tumbo jeupe, ana pembe ndefu zilizopinda nyuma na kuenda juu, kwa nyuma kuna majengo ya jiji yanayoonekana kwa mbali chini ya anga la buluu.

Wanaume wawili kwenye eneo lenye udongo mwingi, likionekana kuharibika. Mmoja anatumia debe la njano kumwagilia mmea mdogo unaoota ardhini, akionyesha jitihada za urejeshaji wa mimea. Mwingine amechuchumaa karibu naye, akionekana akifanya kazi .Nyuma ardhi imejaa taka na uchafu, ikionyesha uharibifu wa mazingira.

Twiga mrefu amesimama katikati ya miti mifupi na vichaka. Nyuma yake, kuna jiji lenye majengo marefu yanayochomoza angani chini ya anga la bluu lililotiwa mawingu meupe. Picha hii inaonyesha wazi jinsi wanyama pori na mandhari ya mjini yanavyokutana.

Duma ambaye ni mnyama mwenye kasi, akitembea kwenye eneo lenye nyasi fupi. Duma huyo ana madoa meusi meusi kwenye manyoya yake ya rangi ya kahawia njano. Anaonekana akisongea taratibu. Nyuma yake kuna magogo mawili ya miti yaliyolala chini na matawi mengine. Mandhari nyuma yake inaonekana kuwa ya asili, labda katika hifadhi ya wanyama pori au eneo la wazi.

Punda milia wawili wakila nyasi kwenye savannah kavu. Nyuma yao kuna jiji lenye majengo marefu yanayochomozo angani chini ya anga la buluu. Picha hii inaonyesha tofauti kati ya wanyama pori na maisha ya miji.

Wanawake kadhaa wakiwa kando ya mto au mkondo wa maji machafu, wakionekana wakichota maji au kufua. Maji yana rangi ya kahawia na yanaonekana kuwa machafu. Wanawake wengine wameinama wakifua na wengine wakijaza maji kwenye madumu makubwa ya njano yaliyopangwa kwenye ukingo wa maji.

Kundi la walinzi wa wanyamapori au wahifadhi wakiwa wamemzunguka kifaru mdogo. Kifaru huyo anaonekana amefunikwa kwa blanketi lenye rangi, na watu wanamsaidia wanamtibu. Wamevalia sare za kijani kibichi na glavu za bluu.

Mazingira ya mito iliyojaa uchafu na taka. Pande zote za mto kuna rundo la takataka nyingi, zikiashiria uchafuzi wa mazingira. Karibu na mto, kuna makazi yaliyojengwa kwa vibanda na baadhi ya vifaa vya kuchezea watoto. Kwa umbali, majengo mengine yanaonekana na anga lina mawingu meupe.

Mfanyakazi akiunganisha mabomba makubwa ya buluu. Mikono ya mfanyakazi inaonekana ikiwa imevaa glovu nyeupe na anatumia kifaa cha kurekebisha bolti kwenye viunga vya bomba. Mabomba yanaonekana kuwa chini, labda yakifanyiwa ukarabati au kuwekwa au pia kwenye mfumo wa maji ya mabomba mengine.

Rundo kubwa la taka lilotupwa ovyo, kuna milima ya uchafu na takataka za kila aina, ikiwemo mifuko ya plastiki, nguo chakavu na chupa tupu. Inaonekana kama dampo kubwa na lina nafasi ndogo tu ya kupitika katikati. Watu wachache wanaonekana wakipekua takataka hizo kwa mbali.

Mwanamume anayevaa sare ye kijani kibichi na kofia ngumu ya usalama ya rangi ya chungwa akishiriki katika shughuli ya usafi kando ya mto au mkondo wa maji. Ameinamia chini akikusanya taka na kutia kwenye gunia kubwa la rangi ya kahawia. Kiasi kikubwa cha takataka ikiwemo chupa, mifuko na nguo zimetapakaa kando ya maji. Nyuma kuna nyumba za makazi na daraja dogo.

Eneo la ujenzi au ukarabati, katikati kuna mtaro mrefu uliochimbwa na maji machache yanaonekana chini yake. Udongo mwingi na mawe yametapakaa pembeni mwa mtaro, upande wa kulia, kuna ukuta mkubwa wa mawe. Kwa mbali, kuna majengo na watu wachache wakiendelea na kazi.

Watu watatu wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na wakifanya tamasha. Wanawake wawili wamevalia sketi nyeupe zenye manyoya, sidiria nyekundu na mapambo ya shanga na manyoya kichwani. Mwanaume ameketi chini akipiga ngoma naye pia ana manyoya kichwani.

Kundi la watu wafanyakazi wa usafi wakikusanya taka nyingi zilizorundikana. Wamevalia sare za kijani kibichi na baadhi yao wana kinga mikononi. Kuna mifuko mikubwa ya buluu na ya machungwa imejaa taka. Nyuma yao kuna majengo na barabara.

Msitu mnene wenye miti mirefu na majani mengi. Katikati ya miti kuna muundo mrefu wa mbao unaoonekana kama nyumba ya mtu au mnara mdogo uliojengwa ndani ya miti. Muundo huu umeungana na mazingira ya asili.

Sanamu kubwa ya kumbukumbu ya askari iliyojengwa kwa mawe na shaba. Sanamu hizo zinaonyesha askari watatu wakiwa wamesimama kwenye heshima. Nyuma ya sanamu majengo ya jiji na magari yanaonekana pamoja na jengo lenye alama ya benki.

Mwanamume amevaa kofia ngumu ya njano, fulana ya kuonekana vizuri ya kijani kibichi na buti za njano, amesimama katikati ya eneo lenye nyasi nyingi zilizopandwa, akishika akishika miche miwili ya mimea. Nyuma yake kuna vibanda vilivyo ezekwa kwa mabati na mimea mingine inaonekana pembeni. Anga lina mawingu meupe, hali inaashiria jitihada za kuhifadhi mazingira au kupanda miti.

Punda milia mmoja amesimama katikati ya vichaka na nyasi kavu huku amelala upande akitazama mbele. Michelezi yake nyeusi na nyeupe inaonekana wazi. Nyuma yake kuna miti na mimea mingine iliyofifia.

Kundi la wanafunzi wa kike wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya buluu wakitumia kompyuta darasani. Msichana mmoja anaangalia skrini ya kompyuta huku mwengine akinwangalia kwa tabasamu. Skrini picha za katuni na maandishi. Nyuma yao kuna wanafunzi wengine pia wakitumia kompyuta zao na mwalimu au msaidizi anaonekana amesimama kwa mbali.

Shimo refu lililochimbwa ardhini likiwa na mabomba makubwa ya saruji yaliyowekwa chini yake. Mabomba haya yamepangwa kwa mstari mrefu na kuna maji kidogo yaliyotuama kwenye hilo shimo.

Vifaru watatu wazima na wenye nguvu wakitembea kwa njia yeye udong. Wote wana rangi ya kahawia kijivu na pembe zao zinaonekana wazi. Mbali ya nyuma ni nyasi kavu na vichaka chini ya anga safi ukionyesha mazingira yao ya asili

Eneo hili limeathika na mafuriko ya uharibifu. Kuna mabaki mingi ya miti, mbao na taka yametapakaa chini. Nyuma kuna nyumba zilizoezekwa kwa mabati ambazo zimeharibika. Wanaume kadhaa wamejishughulisha na kurekebisha au kuondoa vipuzi na hali inaonekana kuwa ngumu.

Kifaru mweusi akila nyasi kwenye eneo lenye udongo mwekundu, kifaru yule ana pembe kubwa na ngozi ngumu ako ndani ya uzio unaoashiria kuwa yuko katika hifadhi ya wanyama pori.

Mto wenye uchafu unaopita katikati ya makazi duni ya mji. Pande zote za mto kuna uchafu mwingi na taka huku majengo yakionekana kwa mbali. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya mto na kuna njia ya mawe iliyojengwa.

Kikundi cha wanafunzi wenye sare za shule, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Wanaonekana amesimama nyuma ya watu wazima wawili ambao wamechuchumaa chini wakipanda miti. Mmoja wa watu wazima anaonekana akishikilia mmea mdogo tayari kuupanda. Karibu nao kuna ndoo ya kumwagilia maji ya rangi ya buluu, inaonekana ni tukio la upandaji miti labda kama sehemu ya juhudi za kuhifadhi mazingira.

Mto wenye uchafu mwingi. Maji yanaonekana yakitiririka na pembeni mwa mto kuna rundo kubwa la taka ikiwemo mifuko ya plastiki na vitu vingine. Mtu mmoja anaonekana katikati ya mto akijaribu kukusanya hilo taka.

Chui aliyelala karibu na kidimbwi cha maji. Chui huyo ana rangi ya kaawia na madoa meusi na anaonekana akitazama mbele kwa umakini. Amezungukwa na nyasi ndefu za kijani kibichi na mti mkubwa unaonekana juu yake. Kwa mbali, kuna uzio na majengo.

Kifaru mmoja anaonekana akitembea kwenye udongo wenye vumbi. Pembe zake zimejikita ardhini kana kwamba anatafuta chakula au akijikuna. Nyuma yake kuna miti mingi na majani ya kijani kibichi. Jua linaonekana likiangaza sehemu ya picha ikifanya majani juu ya kifaru ionekane angavu.

Mazingira ya makazi duni. Msichana mdogo amevaa sare. Anatembea karibu na dimbwi la maji chafu, huku kuku na kifaranga wakionekana wakizunguka. Nyumba zilizoezekwa kwa mabati zimejengwa kandokando. Anga lina mawingu meupe na blue . Hali hii inaonyesha changamoto za mazingira na miundo mingi katika maeneo haya.

Twiga mmoja amesimama katikati ya pori lenye majani mengi na miti. Twiga huyo ana rangi ya kahawia na madoa meusi na shingo yake ndefu inamfanya awe mrefu kuliko mimea inayomzunguka. Yuko akila majani kutoka kwenye mti mfupi. Anga linaonekana kuwa na mawingu meupe na jua linawaka kuonyesha mazingira asili ya wanyama pori.

Mazinyya jua linapochomoza kutwa likiwa na rangi za machweo ya kahawia na chungwa. Mti mkubwa na yenye matawi yaliyoenea umesimama mbele ukionekana kama kivuli. Chini ya mti kuna vichaka vidogo. Anga lina mawingu mepesi yakipitisha mwanga wa jua.

Rundo kubwa la taka zinazoteketezwa zikitoa moshi mwingi angani. Watoto na watu wazima wanaonekana wakitembea karibu na taka hizo au wakitafuta vitu ndani yake. Mandhari ya nyuma inaonyesha makaazi au nyumba ikionyesha taka hizo ziko karibu na makaazi ya watu.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya abiria yanayojulikana kama matatu. Matatu mawili, moja likiwa limeandikwa Moana yameegeshwa barabarani huku watu wakipanda na kushuka. Rangi za matatu haya zimetofautiana. Moja lina rangi ya kijivu na buluu na jinine lina michoro ya rangi nyingi. Kuna watu wengi wanaotembea karibu na magari wakiwemo afisa wa trafiki.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini likiwa na watu wengi wakitembea na kusimama barabarani na pembezoni. Kuna magari ya abiria yakiwemo matatu yaliyosimama. Upande wa barabara kuna maduka yenye mabango mbalimbali yakiwemo ya huduma za usafiri na maduka ya vitabu. Wafanya biashara wadogo pia wanaonekana wakiuza bidhaa zao mezani. Inaonekana kama kituo kikubwa cha mabasi ya soko lenye pilka pilka nyingi.

Barabara pana yenye njia nyingi za magari ikiwa na alama za barabarani zinazoonyesha mwelekea wa maoneo mbalimbali. Upande wa kushoto kuna basi la buluu likiendeshwa na katikati ya barabara kuna nyasi ndefu. Magari mengine yanaonekana yakitembea kwenye njia tofauti za barabara. Kwa mbali kuna majengo marefu na miti mingi na anga linaonekana kuwa na mawingu.

Matatu ya rangi ya njano na nyekundu ikiwa imesimama. Watu kadhaa wamesimama karibu na matatu hiyo wengine wakiingia au kutoka huku wengine wakiwa wanasuburi. Inaonekana ni kituo cha mabasi au mahali ambapo watu hupanda usafiri wa umma. Mandhari inaashiria kuwa ni mchana na shughuli zinaendelea kama kawaida.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu, magari ya umma kama matatu na mabasi, pamoja na magari mengine madogo. Kuna maafisa wa polisi wakiwa wamesimama miongoni mwa umati, wakionekana kusimamia hali. Majengo marefu ya jiji yanaonekana pande zote mbili za barabara na kuna mabango ya matangazo yametundikwa. Ni mandhari ya jiji lenye pilkapilka nyingi.

Basi ndogo la abiria, rangi ya pink na bluu likivuka daraja. Chini ya daraja kuna mto mdogo wenye maji ya kahawia. Juu ya daraja hilo kuna daraja lingine kubwa lenye barabara na nyuma yake kuna majengo. Barabara inaonekana yenye shughuli kidogo na magari mengine yakiendesha.

Mabasi mawili yaliyokuwa yameegeshwa kando ya barabara yakionekana kama mabasi ya abiria. Basi la mbele lina rangi ya kijani, upande wake likiwa na mizigo iliyofunikwa juu ya paa. Nyuma yake kuna basi jingine jeusi lililoandikwa Mombasa na Nairobi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na mabasi hayo wakionyesha shughuli za usafiri wa umma. Majengo ya gorofa yanaonekana nyuma ya mabasi.

Basi ndogo la abiria maarufu ka matatu likiwa limeegeshwa kando ya abiria. Basi hilo lina rangi ya kijivu na bluu. Kuna watu wakisimama karibu na basi hilo wakionekana kusubiri usafiri au kushuka. Majengo yanaonekana nyuma yake.

Treni ya abiria iliyo na rangi nyeupe, nyekundu na njano, ikiwa imesimama kwenye reli. Treni hii ina mabehewa kadhaa. Kwa mbele kuna uzio wa chuma wenye matundu makubwa na nyasi ndogo zimetawanyika ardhini. Nyuma ya treni kuna miti na anga linaonekana wazi.

Basi la abiria lililopakwa rangi ya buluu na lina michoro mingi ya kisanii limesimama barabarani likiwa limebeba abiria na watu wengine wanaonekana wakipanda au kushuka. Nyuma yake kuna majnego ya mji, saa kubwa ya mnara na magari mengine.

Kituo cha mabasi au teksi. Kuna magari kadhaa meupe yakiwemo matatu. Watu kadhaa wanasubiri au wanapanda magari. Nyuma, kuna majengo marefu, baadhi yakiwa na rangi ya kahawia na njano, yakionyesha mazingira ya mjini. Inaonekana ni eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Basi dogo la abiria maarufu kama matatu. Nyuma ya matatu haya, kuna jengo refu la ghorofa na mbele yake kuna barabara. Kuna mtu mmoja anayetembea karibu na matatu upande wa kulia.

Barabara yenye shughuli nyingi za usafiri wa umma akionekana kama kituo cha matatu. Matatu kadhaa za rangi tofauti zikiwemo za rangi ya chungwa, zimeegeshwa zikisubiri abiria. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye barabara ya waenda kwa miguu, wengine wakiingia au kutoka kwenye magari. Majengo marefu yanaonekana nyuma yake.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna ishara ya onyo ya watembea kwa miguu katikati. Barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu, labda imenyesha mvua. Magari mengi ikiwemo mabasi, magari madogo na lori ya saruji, yanaonekana yakitembea. Taa za trafiki zimewashwa na kuna watu wakisubiri kuvuka barabara.

Barabara kubwa yenye magari mengi yanayopita pande zote mbili. Kuna magari, mabasi na labda malori yote yakiwa barabarani. Upande wa kulia kuna njia ya watembea kwa miguu iliyo na majani na nyasi zilizopandwa kando yake. Katikati ya barabara kuna uzio na mimea midogo. Mbele kidogo kuna daraja la chuma la rangi ya manjano lililovuka barabara.

Handaki kubwa ya barabara iliyojengwa kwa zege likiwa na rangi ya manjano juu. Watu wawili wanaonekana wakitembea karibu na handaki hilo. Mmoja amevaa koti la rangi ya buluu na nyeupe huku mwengine amevaa shati nyeupe na kofia. Magari machache yanaonekana kwabele na anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu lenye rangi ya machungwa na michoro mbalimbali, limeegeshwa barabarani karibu na mabasi mengine, watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na mabasi hayo, nyuma jengo kubwa liko likichomoza angani.

Basi kubwa la abiria lenye rangi ya manjano na limetundikwa nguo kwenye dirisha. Basi hili limesimama kando ya barabara na abiria wananekana wakiingia au kutoka. Karibu na basi kuna mwanamume aliyesimama na kwa mbali kuna majengo na miti.

Barabara yenye shughuli nyingi iliojaa magari ya aina mbalimbali kama mabasi, malori na magari madogo. Upande wa kushoto wa barabara kuna maduka na majengo marefu na watu wengi wakitembea pembeni.

Barabara kuu yenye shughuli nyingi, ikiwa na mabasi mengi ya abiria, almarufu matatu, yaliyopakwa rangi za kuvutia kama vile chungwa, buluu na nyeupe. Watu wantembea kwenye kingo za barabara, na nyuma kuna majengo marefu ya jiji na mabango ya biashara. Anga linaonekana wazi, ikionyesha siku yenye jua.

Basi la abiria maarufu kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani. Basi hili lina rangi ya buluu na kijani kibichi. Watu wachache wanaonekana wakiingia na kutoka ndani ya basi. Mbele ya basi kuna pikipiki ya zambarau. Kwa nyuma, majengo marefu ya jiji yanaonekana wazi.

Basi dogo la abiria almaarufu matatu likipita barabarani. Limerembeshwa sana kwa michoro na rangi ya njano na dhahabu. Kuna mtu amesimama mlangoni akionekana kuwa anaitwa abiria. Nyuma ya basi kuna magari mengine na angani kuna mawingu mepesi.

Barabara yenye magari na watu wengi. Mbele kuna askari wa trafiki amevaa koti la manjano akielekeza magari. Karibu naye kuna askari mwingine akitembea. Magari kadhaa yameegeshwa na basi kubwa linaonekana kwa mbali. Watu wanasubiri kwenye vituo vya mabasi au wakivuka barabara. Kuna miti na majengo nyuma

Bango la usafiri wa umma likionyesha nauli kuelekea maeneo mbalimbali limebebwa kwa fimbo barabarani na nyuma yake kuna magari yaliyopaki na watu wakitembea.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na matatu zikipanga foleni. Kwenye mabango ya biashara kando ya barabara tunaona majina kama Space shuttle Nyeri Direct na Space shuttle Nakuru Direct, ikionyesha kuwa haya ni maeneo ya usafiri, kwenda Nyeri na Nakuru pia kuna ishara za maduka mbalimbali na watu wachache wakitembea ikionyesha mazingira ya jiji au mji wenye shughuli nyingi.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa mabasi ya abiria na piki piki zilizoegezwa. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi yao wanaonekana wakishuka huku wakipanda mabasi. Mti mkubwa wenye majani mabichi unatoa kivuli. Kuna jengo refu mbali na ishara za matangazo.

Eneo la kituo cha mabasi jijini. Mabasi mawili ya abiria ya rangi ya kijani na buluu yamesimama. Watu kadhaa wamesimama karibu na mabasi, baadhi wakiingia au kutoka. Wanaume wanne wanaonekana wakiongea karibu na mlango wa basi la mbele mmoja amevaa koti la buluu na na mkono wake umefungwa kwa kitambaa. Kuna miti na majengo marefu nyuma kuashiria mazingira ya mjini.

Gari dogo aina ya matatu limeegeshwa barabarani. Juu yake kuna bango kubwa lenye maandishi yanayoonyesha njia na jina la chama cha ushirika cha magari. Nyuma ya gari kuna jengo refu lenye maduka mbalimbali. Pia kuna nguzo za umeme na nyaya zinazopita juu. Mbali kidogo kuna jengo lenye saa ukutani. Watu wachache wanaonekana pembeni mwa barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji, kuna magari mengi, ikiwemo matatu na mabasi yaliyosimama kwenye foleni, huku watu wengi wakitembea pembeni mwa barabara. Askari wa trafiki wameonekana wakisimamia magari na waenda kwa miguu, majengo marefu ya biashara yamejipanga pande zote za barabara, baadhi yakiwa na mabango ya matangazo.

Basi la abiria lenye rangi ya buluu. Nyuma ya basi hili kuna michoro maridadi ikiwemo picha ya mwanamke. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo na majengo ya mji yanaonekana nyuma. Inaonekana ni eneo lenye shughuli nyingi.

Basi kubwa la abiria likiwa na rangi nyeupe na mistari ya kijani. Kuna watu wengi wakiendelea na shughuli zao karibu na basi hilo, wengine wakitembea na mwanaume mmoja anasukuma mkokoteni uliobeba mzigo. Nyuma ya basi kuna majengo na mitende ikionyesha mazingira ya mjini.

Duka kubwa la kisasa na lililopangwa vizuri lenye bidhaa mbalimbali kama matunda mboga, bidhaa za jamu na mikate. Kuna wafanyikazi kadhaa wakishughulikia bidhaa na mazingira ya duka yanaonekana safi na ya kuvutia.

Bomba la maji likitoka kwenye ukuta uliojengwa kwa mawe makubwa. Maji yanatiririka kwa kasi kutoka ndani ya bomba na kuingia kwa dimbwi la maji chini yake. Chini ya bomba maji yanaonekana yakitoka na kutengeneza mapovu madogo kuashiria mkondo wa maji unaoendelea. Mawe ya ukuta yanaonekana kuwa na unyevu.

Rundo kubwa la taka na uchafu uliotawanyika kwenye ardhi wazi. Kuna mifuko ya plastiki ya buluu, nguo za rangi mbalimbali kama nyekundu, kijani na buluu, pamoja na mabaki ya chakula na vitu vingine vingi visivyotambulika. Ardhi inaonekana kuwa chafu na yenye vumbi. Nyuma ya rundo la taka kuna ukuta wa matofali.

Eneo la ardhi lilochimbwa lenye undongo mwingi ulilorudikana undongo unaonekana kuwa mzito na una alama za mashine au zanaa zilizotumika kuchimba. Kuna nyaya mbili au vijiti vilivyolala chini moja juu ya chungu cha undongo na kingine kimejikuja chini inawezakuwa ni mahali ambapo mwindombinu kama mambomba ama nyaya zinawekwa chini ya ardhi.

Bomba la maji lililong'aa la chuma likiwa limetoka ukutani na kuunganishwa na bomba la chuma. Bomba hili lina mifumo miwili ya kufungulia na kufungia maji na linang'aa kutokana na mwanga. Ukuta nyuma yake una rangi ya dhahabu na una muundo wenye matuta.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyochakaa na kutu mengine yakiwa yamezama kidogo kwenye maji machafu. Mabomba hayo yana vulvu nyingi za kufunguliwa na kufungia. Kuta na mabomba yenyewe yamefunikwa na ukungu wa kijani kuashiria kuwa yamekaa muda mrefu bila matengenezo. Inaonekana kama sehemu ya kiwanda cha zamani.

Mtaro mrefu uliotengenezwa ardhini, labda kwa ajili ya bomba la maji. Udongo umetolewa na kuwekwa pembeni. Kwa mbali kuna mashine ya kuchimba ardhi inayoashiria kazi ya ujenzi inaendelea.

Eneo la ujenzi au ukarabati wa miundombinu ya chini ya ardhi. Shimo ndefu limechimbwa ardhini na ndani yake kuna mabomba meusi labda ya maji au ya taka yaliyowekwa. Kuna pia mabomba mengine madogo ya rangi ya kijivu na nyeusi yakiwa yamepangwa kando ya shimo.